Ndani ya chumba cha hospitali inayoonyesha mtaalam wawili wa afya wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga na ni meupe kabisa ikiwemo: suti, kofia na miwani au barakoa zaidi. Mtaalam hao wameinama juu ya mgonjwa aliyelala kitandani.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa ndani ya chandarua cha buluu. Mwanamke huyo amevaa shati jeupe na kitambaa cheupe kichwani, huku mtoto amevaa nguo nyeupe. Wote wawili wamekaa kwenye kitanda chenye godoro la miraba ya rangi tofauti.

Eneo la chanjo labda katika kituo cha afya au kliniki. Mwanamke aliyevalia sare ya nesi ya kijani na apron nyeupe yenye nembo ya piengo na barakoa ya buluu anatoa sindano ya chanjo kwa mwanaume aliyo kaa kwenye kiti, cha kuvalia barakoa nyeusi.

Mwanamke, huenda mama akiwa amembeba mtoto mchanga mikononi mwake, huku mwanamke mwingine anayevaa fulana ya njano na kahawia akimsaidia au kumchunguza mtoto. Mwanamke anayeshikilia mtoto amevaa hijabu ya kijani kibichi.

Kundi la watu ambao wamekaa kwenye kiti wakisubiri huduma inayoonekana kama katika kituo cha afya au hospitali. Watu wengi waliokaa wamevalia barakoa usoni ikionyesha umuhimu wa kujikinga na magonjwa labda wakati wa janga ya ugonjwa fulani kama vile covid.

Mataalam wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo suti nyeupe, kofia na glafu akimsaidia mgonjwa. Mgonjwa ambaye amevaa kaoni ya blue ya hospitali iliofungiwa mgongoni anaonekana akiegemea mbele labda akipata matibabu au msaada.

Mgonjwa ambaye amelala kitandani hospitalini, akipokea matibabu au uangalizi maalum .Mgonjwa ambaye anayeonekana kuwa mtu mzima ,amelala kifudifudi au ubavu akiwa amevaa nguo zenye michirizi .na amefunikwa blanketi jeupe.

Ndani ya hospitali au zahanati ambayo wafanyikazi wa afya wanaendelea na majukumu yao. Hali ya chumba inaonekana safi na yenye mpangilio. Mwanaume ameketi kwenye kiti akiwa amevaa koti jeupe la daktari au muuguzi. Anaonekana akisoma au akiandika kwenye makaratasi au vitabu vilivyo mbele yake.

Mazingira ya hospitali hasa chumba cha wagonjwa mahututi au wodi ya uangalizi maalum huku muuguzi au daktari akiwa amevaa mavazi ya kujikinga. Katikati kuna mtaalamu wa afya amevalia mavazi kamili.

Mwanaume akionyesha kitu kwenye karatasi au ramani iliyo mbele yake. Amevaa shati lenye milia, karibu naye kuna kundi la watoto na watu wengine wameketi chini ya mti, wakiangalia kwa makini .Inaonekana kama hali ya mji, labda inafanyika katika jamii.

Kundi la watu ndani ya chumba kinachoonekana kuwa hospitali au zahanati. Mwanamke mzee mwenye nywele za kijivu anashikilia mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi jeupe. Watu wengine wamesimama karibu naye na wanaonekana wenye furaha na tabasamu.

Mandari kame na enye jua kali labda chagwani au eneo lenye ukame. Kuna watu watatu, mwanaume, mwanamke na mtoto, mwanaume amevaa barakoa usoni na shati ya mikono mirefu lenye mijemi, mwanamke amevalia nguo nyeusi anabeba mtoto mngongoni au mkononi. Anaonekana akipokea vifaa hivo.

Gari la kubeba wagonjwa likiwa limeunganishwa na trela kubwa ya Beyond Zero. Gari hilo la kubebea wagonjwa lina rangi nyeupe na lina nembo ya msalaba mwekundu. Trela ya kliniki ina pia ni nyeupe na ina mistari ya buluu.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu ikilenga mdomo wa meno . Mtu huyu ana ngozi nyeusi. Kidole cha mkono mmoja kinaonekana kikinyanyua mdomo wa juu kidogo kuonyesha ufizi na meno meupe na safi .

Mgonjwa akiwa amefungua mdomo wake na daktari wa meno ambaye amevaa glavu za bluu anaitumia kifaa cha kutoa jino, jino linaonekana kuwa jeupe na yenye afya na utaratibu unafanyika kwa uangalifu.

Mtu akitumia kijiti cha mbao kusafisha meno yake. Mtu huyu anashikilia kijiti chembamba cha mbao na amekitumia kusafisha meno yake. Kijiti kinaonekana kuwa kimetengenezwa kwa mbao nyepesi . Chini ya uso wa mtu hasa mdomo wazi unaonyesha meno yake.

Mwanaume akitabasamu na kuonyesha meno Yake meupe na yenye afya akiwa ameketi kwenye viti vya daktari wa meno ambayo sehemu Yake ya juu inaonekana nyuma yake amevaa trousers za blue na anashika vifaa vya meno.

Kundi kubwa la watoto na watu wazima wakiwa wamekusanyika nje labda katika mkusanyiko au matembezi. Watoto wengi walio mbele wamevaa tishati nyekundu zenye maandishi meupe mgongoni yanayoonekana kusomeka huku proud of you're . Baadhi ya watoto pia wanaonekana wamebeba mifuko mikoba ya shule.

Wataalamu wawili wa meno ambao wako wanamtibu mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mtoto akiwa amelala kwenye kiti cha meno. Mtaalamu mmoja anayeweza kuwa daktari amevaa koti la kijani la upasuaji, kofia ya bluu ya upasuaji pia.

Mdomo ulio wazi wa mtu na meno ya juu na ya chini yanaoonekana. Baadhi ya meno yanaonekana kukosekana hasa katika taya ya juu na meno mengine yanayoonekana kuwa na madoa au yameharibika.

Sehemu ya uso na mabega ya mwanamke. Mwanamke huyu ana tabasamu nzuri, ikifichua meno meupe na yanayong'aa. Ngozi yake ina rangi nyeusi iliyokolea na inaonekana laini na yenye afya. Nywele zake nyeusi ndefu zinaonekana zikishuka mabegani mwake.

Meno ya biinadamua ambapo kitu kikuu kinachoonekana ni brashi ndogo yenye ncha laini ya rangi ya njano na mpini wa bluu likipaka ndutu flani ya rangi nyeupe au isiyo na rangi kwenye uso wa jino. Meno yanaonekana kuwa meupe na safi.

Mwanaume akichunguza meno na daktari ya meno au msaidizi wake. Mwanaume huyu amelala chini huku mdomo wake ukiwa wazi na daktari ambaye sehemu yake mwili inaonekana ikiwa amevalia sare ya sambarau.

Mtu amabye anaoneka kuwa mwanamke akipokea huduma ya meno kutoka kwa daktari wa meno ama msaidizi wake. Mwanamke huyo anatabasamu akionyesha meno yake meupe na safi. Mikono miwili iliyovalia glavu za rangi ya buluu.

Kinywa cha mtu cha meno ya juu na chini. Mdomo unatabasamuLeno ukifichua meno meupe safi ukionyesha umaridadi au afya ya kinywa. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha kidevu au sehemu ya shingo.

Mkono ukikamua dawa ya meno kutoka kwenye mrija mweupe na kuweka juu ya mswaki wenye brashi nyeupe. Dawa ya meno inaonekana kuwa nyeupe pia, picha hiyo inaruhusu usafi wa kinywa na meno.

Vifaa vya daktari wa meno, kuna mswaki mweupe wenye brashi za manjano na kijani, pia kuna vyombo vya vyuma vinavyotumia na madaktari wa meno kama vile vijiti vyenye njaa kali na kioo kidogo cha meno.

Hali ya maafa uharibifu mkubwa labda kutokana na mafuriko au maporomoko ya ardhi. Eneo lote limejaa vifusi, vipande vya nyumba vilivyoporomoka na upande wenye udongo wenye matope. Kuna watu wawili waliovalia fulana ya kuogolea.

Kundi la watu wengi, wao wakiwa vijana wakifanya kazi katika eneo lililoharibika au la ujenzi. Wote wamevaa sare za rangi nyeusi au giza na kofia ngumu za usalama za rangi ya manjano. Wanaonekana wakiondoa kifusi vilivyoporomoka.

Mkutano au kikao cha jamii kinachoendelea nje. Kuna kundi kubwa la watu wengi; wao wakiwa wanawake na wazee, wamekaa kwenye kiti au chini kwenye nyasi wakisikiliza. Baadhi yao wamefunika nyuso zao kwa barakoa.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa, maji ya rangi ya kahawia yanayoashiria matope na uchafu, yamejaa barabarani, na yamefikia hadi milango ya nyumba. Hali inaonyesha athari kubwa za mafuriko kwa jamii na makazi.

Tukio la sherehe au mashindano labda yanayohusiana na msaada wa kwanza au shughuli ya kijamii kutokana na mabango yanayoonekana nyuma . Kituo kikuu ni mwanaume wawili, mwanaume wa kushoto amevalia shati lenye rangi ya machungwa.

Eneo la maafa makubwa inawezekana moto au uharibifu mwingi ambapo majengo au makazi yameharibiwa kabisa, mabaki mingi ya mabati yaliyochomwa na kupinda yakiwa yametapakaa chini pamoja na vibanda vyao za mbao.

Kundi la watu ndani ya boti ndogo wakipita kwenye maji mengi ya kahawia yanayoashiria mafuriko. Badhii ya watu wamevaa jaketi za kuokoa maisha za rangi za chungwa na zenye alama ya msalaba mwekundu.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa. Barabara au njia imefunikwa kabisa na maji ya rangi ya kahawia na kina cha maji kinaonekana kuwa kikubwa kikifika hata magotini mwa baadhi ya watu. Kuna watu wengi wanaoonekana wakitembea.

Hali ya mafuriko au barabara iliyojaa maji mengi. Mbele kabisa kuna mtu anayeonekana kama mwanamaji. Wazima moto amevaa sare ya rangi ya buluu na manjano inayoakisi mwanga; akisimama ndani ya maji na kutazama kuelekea mbele. Karibu naye kuna bajaji yenye bendera ya Kenya iliyotiwa nyuma.

Gari jekundu ambalo ni la aina ya sedani ambalo limeangukiwa na mti mkubwa uliovunjika. Sehemu ya mbele ya gari imeharibika vibaya kutokana na kuangukiwa na mti huo. Gari hilo liko kando ya barabara.

Mkulima au mfanyakazi wa bustani akifanya kazi shambani. Mtu huyo anevaa sare ya bluu yenye michimizi ya kijani kibichi na kofia ya bluu pamoja na glavu nyekundu mkononi mwake, ame inama chini aki onekana aki panda, kupalilia au kuvuna bonga za majani ambazo zimepangwa kwenye mistari nadhifu.

Zimamoto mmoja akiwa amesimama mbele ya jengo moja iliyoshika moto mkubwa. Zimamoto huyo amevalia sare kamili ya zimamoto, koti na suruali nyeusi yenye mistari ya manjano ya kuakisi mwanga, kofia ngumu ya manjano na kifaa cha kufungulia mgongoni.

Kijana mdogo wa kiume ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi kutokana na sare anayovaa, akiosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono kilichowekwa nje. Kijana huyu amevaa kaptura fupi za rangi ya khaki na viatu vyeusi. Kituo cha kunawa mikono kina tangi kubwa jeusi.

Kundi la watu kama vijana wakifanya kazi ya kuchimba au kusafisha mtaa au njia ya maji. Wametumia majembe na zanaa zingi za mikono. Udongo unaonekana kuwa mweusi na kuna mimea iliyochipuka kando ya mtaro. Kwa nyuma kuna bomba au handaki ndogo lililojengwa kwa matofali.

Chini ya maji ambapo kuna mandhari haya ya baharini. Inaonekana kama sehemu kubwa au mwamba wa matumbao halisi. Maji yanaonekana kuwa safi na ya buluu sana yakionyesha mwanga wa jua unaopenya.

Uharibifu mkubwa unaosababishwa na kivuruto au kifani katika sehemu ya mbele kuna mabaki ya kitu kinachoonekana kama paa la chuma likiwa limearipika kabisa na lenye kitu ya maani likiwa na rangi ya kahawia nyekundu.

Ndani ya chumba kupiga eksrei hospitalini au kituo cha matibabu, kuna vifaa mbalimbali za kupiga eksrei. Upande wa kulia, kuna mashine kubwa ya eksrei yenye muundo wa kisasa ikiwa na jina GE.

Sehemu ya ndani ya jengo kubwa labda ukumbi au jengo la serikali lenye nguzo na kuta za rangi ya njano nyepesi, sakafu ni nyeupe yenye vigae vya miraba na dari ina taa za umeme. Kuna meza ndefu ya mbao inayozungukwa na viti vya plastiki vyeupe.

Ndani ya duka la dawa au duka la bidhaa za afya na ulinzi. Kuna rafu nyingi za kioo na za mbao zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile dawa, vipodozi na bidhaa za usafi wa kibinafsi. Baadhi ya bidhaa zinaonekana wazi kwenye makabati ya vioo.

Seti ya vyombo vya upasuaji vikiwa vikiwa vimewekwa kwenye trei za chuma . Trei moja ni pana na kubwa na nyingine ni ndogo na ina umbo la figo. Pia kuna kikombe kidogo cha chuma cha kula.

Ndani ya chumba ambacho ni kliniki ya meno au ofisi ya daktari wa meno. Kuna mwanamke uwezekano mkubwa daktari ya meno au msaidizi akirekebisha taa kubwa ya meno iliyounganishwa na kiti cha meno. Amevaa nguo nyeusi na miwani.

Chumba cha hospitali au kliniki ambapo kuna kifaa cha kisasa cha kufuatilia afya ya mgonjwa chenye chapa ya Dan kinachoonyeshwa na nambari ya rafu mbalimbali labda ni za mapigo ya moyo , shinikizo la damu na viwango vingine vya mwili.

Kitanda maalum cha watoto wachanga kinachojulikana kama infant warmer kinachotumiwa katika vituo vya afya au hospitali kwa watoto wachanga. Kitanda hicho kina godoro la kijani kibichi na kuna chanzo cha joto juu yake. Kimewekwa kwenye fremu yenye magurudumu.

Seti ya vifaa vya upasuaji vilivyopangwa kwa uangalifu juu ya kitambaa cha kijani kibichi kinachoashiria mazingira ya matibabu au chumba cha upasuaji. Kuna karatasi nyeupe inayoandikwa CIRCUMCISION SET ikionyesha matumizi maalum ya vifaa hivyo.

Pasi la umeme ya zamani au ya kawaida ikiwa imesimama kando juu ya meza ya rangi ya kahawia. Pasi hili lina rangi ya kahawia iliyokolea nayo nyeupe iliyochoka. Huku sehemu yake ya chini inatumika kupigia nguo ikiwa nyeusi.

Mtoto mchanga amelala ndani ya kipenzi maalum cha watoto katika chumba kinachoonekana kuwa wodi ya watoto wachanga hospitalini. Kipenzi hicho ni cha wazi kikiwa na vifaa mbalimbali vya matibabu vilivyounganishwa. Mtoto amevaa nepi na anaonekana mdogo sana.

Dawati la ofisi au la kazi likiwa na kompyuta na vifaa vyake. Dawati lina rangi ya kawia nyepesi au mbao na lina miguu tatu upande wa kulia. Juu ya dawati kuna skrini ya kompyuta inayoonyesa picha ya kifaa au muundo fulani wa kimwili labda picha ya X-RAY au mchoro wa Three - D .

Mashine ya kisasa ya maabara ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya vipimo vya damu au uchunguzi mwingine wa matibabu. Inaonekana kuwa ndani ya maabara au kliniki. Kuna mashine kubwa nyeupe au ya rangi ya kijivu isiyo na mng'ao.

Vitu viwili vinavyofanana na tembe za matibabu au vinara vidogo vimelala juu ya uso wa meza ya rangi ya kijani kibichi. Kitu kimoja kina rangi nyeusi na kingine kina rangi nyekundu angavu. Vyote vina umbo la corn .

Chumba cha matibabu chenye vifaa vya xray. Kuna mashine kubwa ya xray ya chapa ya GE ikiwa na meza ya kulaza wagonjwa, na kifaa cha kurekebisha mionzi kilicho wima. Kwenye ukuta wa nyuma kuna kinyonzi cheupe na sanduku cha umeme.

Kifaa cha kisasa cha kimatibabu kinachoonekana kama kifaa cha kufuatilia hali ya mgonjwa. Kifaa hicho kina skrini kubwa inayoonyesha grafu za mapigo ya moyo, shinikizo la damu, na viashiria vingine muhimu vya afya.

Kifaa cha chuma kinachongaa kinaonekana kama auto care au jiko la kupikia kwa mfuke ambalo kina kifuniko kikubwa cha chuma kinachongaa kilichofungwa mitungi nyingi kadhaa.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha kidijitali. Kifaa hicho ni cha rangi nyeupe na kina skrini ndogo inanyoonyesha vipimo na SYS ambayo chini ya skirni kuna kitufe cha kuanza kilicho andikwa start & stop .

Meza ya mbao ambayo ina nyaraka na form mbali mbali. Mkono wa mtu uwezekano mkubwa mtaalamu wa afya, unaonekana ukiandika kwenye fomu moja. Kati ya nyaraka hizi, kuna faili kubwa ya rangi ya njano iliyoandikwa.

Eneo la kusubiria katika hospitali au kituo cha matibabu. Katikati kuna mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu chenye maandishi na anahudumiwa na mtu aliyevaa mavazi ya kijani kibichi ya matibabu. Mgonjwa anaoneka kuwa amevaa bendeji kichwani.

Mwanamke ambaye uso wake umefunikwa kwa mikono yake akionyesha hisia za huzuni ,dhiki au kukata tamaa. Mikono yake imeshikilia kichwa chake na anaonekana akihuzunika sana. Nywele zake nyeusi zimefunika sehemu ya uso wake.

Pakiti ya dawa itwaye panadol advanced pain and fever. Pakiti ina rangi ya buluu na nyeupe, na ina nembo ya GSK.Inaeleza kuwa dawa hio inafionzwa na rafiki kwa tumbo. Pia inaonyesha kwa ndani yake.

Mtoto mchanga labda akiwa amezaliwa ivi karibuni amelala kwenye kitanda kidogo ya hospitali , mtoto amefunikwa na blanketi ya rangi ya machungwa na nyekundu lenye miraba ,mtu anaonekana kuwa mhudumu wa afya,

Mikono miwili ya karibu ambapo mkono mmoja unaonekana kuwa wa mtu mzima labda mtaalam wa afya au mzazi, ukimshika kidole cha mtoto mchanga na anaandika au kuweka alama kwa kutumia kalamu ya bluu.

Mtoto mchanga akipatiwa chanjo ya mdomo , pengine matone ya polio. Mama au mlezi wa mtoto amembeba mtoto huyu huku mkono wa mtu mwingine pengine afisa wa afya ukiweka matone mdomoni mwa mtoto. Taratibu huu unafanyika kama sehemu ya kampeni ya chanjo.

Tukio la kiafya ambapo mtoto mchanga anapewa dawa ya chanjo kwa mdomo ,mama amemshika mtoto huyo akiwa amevaa barakoa ya kijani, mtaalam wa afya ambaye amevaa barakoa anatumia shindano ya kutoa dawa kwa mdomo kumpa mtoto dawa.

Mkono wa mtu, uwezekano mkono wa kiume, wenye rangi nyeusi ukishika kifaa kidogo cha matibabu kinachoonekana kama sampuli au bakuli ndogo la dawa. Kioevu cha rangi ya chungwa kinayoonekana ndani ya chupa hio ndogo. Kwenye lebo, maneno kama Biological yanaonekana.

Kwa mbinu ya chanjoo au huduma ya afya kwa watoto mfanyikazi wa afya ambaye amevaa fulana ya njano na labda ana miwani anampa mtot mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mtoto anaonekana amefungwa kwenye blanketi la rangi nyekundu.

Mwanamke pengine mama au mlezi akiwa amebeba mtoto mchanga anayelia ambaye anapata chanjo. Muuguzi amevaa sare ya khaki na mask nyeupe anatoa chanjo kwenye mkono wa mtoto ,mama amevaa nguo za bluu yenye maua na maski ya njano.

Wanawake wawili kila mmona akiwa amevaa barakoa ya buluu wakishughulika na watoto wachanga wawili. Mwanamke aliye upande wa kushoto anaonekana kuwa mama akiwa amewabeba watoto hawa wawili ambao wanaonekana kuwa mapacha. Hao watoto waliozaliwa karibu kwa umri.

Watoto wanne wakiwa wamekusanyika karibu na vitabu au bango la kujifunzia wakiwa wamekaa chini. Wamekaa juu ya mkeka wa rangi ya kahawia au kiti kinachofanana na hicho chenye muundo wa dwara. Watoto wote wameelekeza macho yao kwenye kitabu.

Kundi la wanawake na watoto wakiwa wamekaa au kusimama nje kwenye nyasi karibu na machumba yanayoonekana kama makazi ya shule. Inaonekana ni mchana kutokana na mwanga wa jua. Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyekundu na sketi nyeusi amesimama akitazama mbali.

Bega la mtoto mchanga likiwa na alama ndogo ya chanjo, labda chanjo ya BCG ambayo huacha kofu ndogo . Alama hii inaonekana kama kidonda kidogo cheupe au chenye mgongo kikiwa katikati ya bega.

Eneo la kunawia mikono katika shule au kituo cha jamii labda ikiwa ni sehemu ya mpango wa afya au usafi. Kituo hiki kina tangi kubwa la rangi nyeusi yenye nembo ya UNICEF na ujumbe unaosomeka Always wash your hands with soap and water .

Wanafunzi kadhaa wa shule ya msingi wakinawa mikono yao nje ya jengo ya shule ikionyesha hatua za usafi. Wana wanafunzi wanne au zaidi wanaonekana, wawili wako karibu ambao wamevalia sare za shule za kijani na manjano.

Mpira wa miguu ambayo anaonekana kuumia au ameanguka wakati wa michezo. Wachezaji wamevalia jezi la goalkeeper ya rangi ya kijani kibichi na hirafu na yuko chini ya uwanja kwa mpira wenye nyanzi. Amelala chali na miguu yake imeinuka juu.

Vifaa mbalimbali zinazotumika katika mchezo wa kriketi vikiwa vimelala juu ya uwanja unaofanana na nyasi bandia za kijani kibichi. Ipo katikati ikiwa na rangi ya kahawia ya asili ya mbao. Upande wa kushoto kuna yenye ikona rangi ya bluu.

Nguzo na wavu wa netball . Nguzo ni ya rangi ya kijani iliyokolea na juu yake kuna pete ya chuma iliyoshikilia wavu, wavu wenyewe una rangi tatu nyekundu, nyeupe na buluu zilizopangwa kwa mtindo wa mistari.

Mguu wa mtu uliovimba na kuwa na michipuko mikubwa hasa kuzunguka kifundo cha mguu wa upande wa juu wa mguu. Rangi ya michipuko inayotofautiana kutoka zambarau iliyokolea hadi buluu nyeusi ikionyesha jeraha la hivi karibuni la muda mfupi.

Mfano wa miguu wa mwanadamu umeundwa kwa mtindo wa waya ya umeme unaoshiria mifupa na muundo wa ndani. Sehemu ya kiungo cha mguu na sehemu ya juu ya nyayo inaonyeshwa kwa rangi nyekundu.

Ndani ya jengo inayoonekana kama gym au kituo cha mazoezi iliyojaa vifaa mbalimbali ya mazoezi za nguvu na uzani. Kuna rafu kubwa za chuma zilizopangwa vizuri zikiwa na mzigo mbalimbali za mazoezi.

Uwanja wa michezo wa raga ikionyesha mchezaji akipokea matibabu au msaada wa kwanza baada ya kuonekana kujeruhiwa. Mchezaji huyo amevaa jezi ya timu ya kofia ya kinga ya raga, ametumia magoti chini na anaonekana akilia.

Mazingira ya asili inaonekana kam bustani au eneo la mti. Miti mikubwa yenye majani mabichi inaonekana wazi na jua linachomoza kupitia majani likitengeneza vifuli ardhini. Kuna nyasi fupi chini na pia maneno yenye udongo tupu.

Mimea mingi ya majani mabichi yaliyotawanyika mbele na baadhi ya mimea inaonekana kama kichaka. Kuna miale ya jua inayopenya kupitia majani ikiangazia sehemu za mbele na kufanya baadhi ya majani kuonekana angavu.

Katika eneo la nje ikionyesha mimea midogo na makubwa, huku sehemu ya mto ukionekana kwa umbali. Katikati sehemu ya mbele kuna mlango mdogo wenye maua madogo ya njano na meupe ukiwa umekunjwa na kuonekana wazi nyuma ya mimea huo, kuna mawe makubwa ya rangi ya kahawia.

Mti ukubwa yenye majani mengi na mimea ulioko nje katika eneo la wazi. Jua linang'aa moja kwa moja kutoka nyuma ya mti na kutengeneza miale mikali ya mwanga inayopita kwenye matawi wa majani na kufanya sehemu ya juu ya picha kuwa na mwangaza mkali.

Mmea mkubwa wenye majani mapana na mabichi, ambao unafanana na mmea wa dhabaku. Mmea huu umejaa majani yaliyostawi vizuri na unaonekana umepandwa katika eneo la shamba au bustani.

Mmea mkubwa wenye maua ya rangi ya njano na maganda ya mbegu ya kahawia. Maua yamepangwa katika makundi na maganda ya mbegu yanaonekana yakining'inia chini ya majani. Majani ya mimea ni ya kijani kibichi na yamepangwa kwa jozi.

Mmea wa ndizi au mmea mwingine wenye majani mapana, na marefu ya kijani kibichi. Majani hayo yanaonekana kuwa na mishipa iliyojitokeza wazi, kwa nyuma kuna ardhi yenye muinuko, na mwanga wa jua unaopenya.

Miti mirefu yenye majani mengi labda mparatusi au miti mengine yenye ukuaji wa wima. Miti kadhaa inaonekana ikiwa na shina ndefu na nyembamba za rangi ya kahawia nyekundu na majani mengi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mimea ya kupanda au mimea inayofunika ardhi ikiwa na maua machache inayoonekana kupigwa kutoka pembe ya chini ikielekea juu kuelekea anga. Sehemu kubwa imejaa mimea yenye majani mabichi.

Mmea mdogo au mti mchanga uliopandwa kwenye shamba au bustani. Mmea huo una majani madogo ya kijani kibichi na matawi mengine uwezekano mkubwa ni mmea wa Rosemary au aina nyingine ya mmea wa dawa.

Mimea kadhaa ya kijani kibichi ikiwa imepandwa au inakua porini kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Kuna vichaka vidogo vyenye majani membamba na marefu ya kijani kibichi yanaofanana na mmea wa, roseberry. Mimea hii inatoa kivuli kwenye ardhi.

Mti wa mpapai uliojaa matunda yasiyoiva. Matunda haya yanaonekana kuwa ya kijani kibichi yamening'inia kwenye shina la mti. Majani ya mpapai ni makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi na baadhi yao yameangaziwa na mwanga wa jua unaopenya kutoka juu.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mistari inaonekana kama shamba la vitunguu. Maji au mimea mingine ya jamii yenye majani marefu na miembamba ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi, nyuma ya mimea hiyo kuna miti na vichaka.

Mti wenye majani mabichi mengi unaonekana kama mti wa embe kutokana na umbo ya majani yake. Miozi ya jua inachomoza kupitia majani ikitegeneza mikondo ya mwanga inayoonekana vizuri hasa upande wa kulia. Nyuma ya mti huu kuna miti mingi.

Miti yenye majani mingi na mabichi yakiwa yameangaziwa na mwanga wa jua unao penya kupitia majani. Mwanga huo unaonekana kama miale inayoleta mandhari ya kupendeza au ya asili. Majani yanaonekana yakiwa na rangi ya kibichi.

Mti uliojaa majani mabichi na matunda. Matunda yenyewe yanaonekana kuwa ya mviringo na ya rangi ya kijani iliyokolea yakining'inia kutoka kwenye matawi. Inawezekana kuwa matunda ya parachichi au aina nyingine ya matunda yanayofanana.